Gurudumu la gari lina rimu ya fedha yenye miundo ya mishipi mitano. Gurudumu hilo linaonekana kuwa katika hali nzuri na limeegeshwa juu ya lami. Alama ya gari inaonyesha kuwa ni chapa maarufu.

Chini ya kivuli katika eneo la maegesho lililo wazi. Gari la buluu liko upande wa kushoto na jingine la rangi ya chungwa liko kulia likiwa na karatasi kwenye kioo.

Ndani ya jumba la kuuza magari kuna moja aina ya BMW, gari la buluu nyuma na jingine jeusi hapo kando yake. Dirisha kubwa unaingiza mwanga na mitende inaonekana nje.

Watu watatu wamesimama katika éneo ya kuuza gari mmoja amevaa suti ya buluu na tai nyekundu akiwa na kibao mkononi, wengine wawili wamevalia nguo za kawaida na wanaonekana wakijadili kuhusu ununuzi au upangaji wa gari.

Watu wawili wanabadilisha funguo ya gari huku mmoja akiipokeza kwa mkono ulio wazi. Mezani kuna kibao chenye kalamu na gari ndogo ya plastiki juu yake. Tukio linaashiria makabidhiano ya gari katika mazingira ya kiofisi.

Gari kadhaa yamepangwa kwa mpangilio wa pembeni. Grili na taa za magari haya zinaonyesha muundo wa kipekee. Rangi za magari haya ni kama vile, bluu, nyekundu, fedha na kijivu.

Mlango mweupe umefunguliwa kidogo na sanduku la matibabu lenye msalaba mwekundu linaonekana likitoka. Maandishi yanaonyesha huduma ya afya inayofikishwa nyumbani kupitia check ups na my dawa, nembo na mawasiliono ya kampuni ya bima yameonyeshwa pembeni.

Duka dogo limepangwa kwa makreti ya mbao yaliyojaa viazi na boksi la karatasi juu yake. Nyuma ya makreti kuna jokofu lenye vinywaji mbalimbali kama soda. Ubao wa matangazo unaonyesha huduma ya M-Pesa huku ardhi ikiwa ya vumbi na mawe.

Milango ya kijani ya duka imejaa matangazo ya bidhaa na huduma za mawasiliano. Puto na mapambo yamefungwa karibu na mlango wa kuingilia. Watu wawili wamekaa upande pembeni wa kulia wa duka kwenye barabara.

Sanamu za wanyama kama pundamilia, tembo, twiga na simba zimepangwa sakafuni, vifaa vingine vya mapambo kama bakuli na ramani ya Afrika zimechorwa kwa rangi ya bendera ya Kenya inayovutia.

Trela ya kubeba magari imeegeshwa juu ya lami ikiwa na magari ya aina tofauti. Gari la abiria, gari la mizigo na gari dogo yamepangwa kwa ustadi juu ya trela hiyo. Mandhari ya nyuma ina taa ya barabarani na majengo chini ya anga lenye mawingu meupe na bluu.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti jeupe na neti ya nywele anaendesha mashini ya maziwa. Mashini ina skrini, vitufe na maelekezo ya matumizi. Ujumbe unasema hifadhi maziwa kwenye jokofu kwa siku tatu baada ya kuchota.

Gari yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakiwa na rangi tofauti kama vile nyeupe, fedha na baadhi ya giza. Picha imechukuliwa kwa pembe ya chini ikionyesha usawa na mpangilio wa magari hayo.

Maalum la kubeba magari limeonekana likisafirisha magari kadhaa kwenye barabara pana. Magari yamepangwa juu na chini ya gari hilo huku magari mengine yakiendelea na safari kwa mbali. Anga ni ya mawingu kiasi na alama za barabarani zinaonekana wazi.

Noti ya shilingi mia tano ina maandishi ya Banki Kuu ya Kenya na alama za usalama zinazodhibitisha uhalali wake. Upande wa nyuma unaonyesha jengo la bunge la Kenya. Muundo wa noti hii unaakisi hadhi ya sarafu ya Kenya na utambulisho wa taifa.

Pikipiki imeanguka kando ya barabara huku maandiko yakionyesha matangazo ya bima ya usafiri, kuna maelezo kuhusu aina za bima kwa matumizi ya binafsi na abiria pamoja na viwango vya malipo. Nambari ya simu na anwani ya tovuti ya kampuni ya bima imeandikwa pembeni ya tangazo.

Gurudumu manne ya gari yamepangwa juu kwa juu yakisafishwa kwa maji ya shinikizo. Maji na povu inamwagika kwa nguvu juu ya gurudumu la juu. Usafi huu ni muhimu kwa utendaji na usalama wa gari.

Gomba mingi imetundikwa kwenye duka la matunda ikiwa katika hatua mbalimbali za ukomavu . Migomba mingine bado ni mibichi huku mingine imeanza kuiva na ina rangi ya njano. Chini ya migomba hiyo kuna matunda mengine mengi yakiwemo nyanya.

Toyota Hilux ya kijani kibichi limeegeshwa kwenye nyasi karibu na miti. Lina kabati mbili na magurudumu ya alloy . Mtu aliyevalia shati la kuakisi mwanga amesimama nyuma ya gari hilo.

Paki za bidhaa mbalimbali zimewekwa nje ya duka. Kuna paki nyingi za unga zilizopangwa vizuri zikisubiri kununuliwa na wateja. Duka hili linatoa huduma ya M-Pesa kama inavyoonyeshwa kwenye alama ya mbele ya duka.

Soko linaonekana likiwa na bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda, mboga na vitambaa. Bidhaa hizo zimepangwa kwa njia ya kuvutia wateja. Nguo na vitambaa vimetundikwa juu ya store vikiwa na rangi tofauti tofauti.

Tangazo linaelekeza wateja kupiga *352# ilikuthibitisha cheti cha bima kwa kuingiza nambari ya gari , cheti na chasis maelezo ya mawasiliano yanajumuiisha kampuni na barua pepe ya huduma kwa wateja.

Trela ya kubeba magari imebeba magari matatu juu ikiwa imesimama kwenye eneo wazi. Muundo wake una mili mingi unao faa kwa kusarisha magari kwa usalama. Nyuma kuna jengo likidokeza kua huenda ni eneo la upakiaji au maegesho.

Tangazo linaonyesha huduma nafuu za bima ya afya kutoka shirika la Anziano. Maelezo yanahusu huduma za matibabu ya nje, kulazwa, ushauri wa kitabibu, dawa, vipimo vya maabara na huduma za macho na meno.

Huu ni mwonekano wa basi dogo aina ya Toyota likiwa limepakiwa usiku karibu na jengo. Mlango wake wa pembeni umefunguliwa na inaonekana limebeba abiria. Katikati ya jengo hilo kubwa kuna taa ndogo zinazong'aa na kulifanya lionekane maridadi na la kisasa.

Kuna magari mengi yaliyojaa ndani ya chumba cha maonyesho. Magari hayo yamepangiliwa kwa mstari mrefu yakisubiri kununuliwa. Muundo wa mjengo huo ni wa kisasa ukiwa na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia.